Hili ni bango linaloelimisha wananchi kuhusiana na maji inayoeleza kuwa ,maji ni nini? Maji inaweza patikana wapi? Maji inatumika kwa njia zipi? Na ni vipi tunaweza kutunza maji tuliyonayo?

Afisi za serikali na za kibinafsi zimetengenezwa na wafanyikazi wamo humo. Mgeni anapofika humu, anaelekezwa kwamba apitie ofisi ndipo apewe mwelekeo ni wapi anamoenda na ni wapi asifae kufika.

Hiki ni kitabu cha watoto wa darasa la chekechea. Kitabu hiki kina michoro ambayo watoto wachanga wanayatumia katika masomo yao. Nao pia wanaweza wakaandika kwenye kitabu hiki.

Hiki ni chumba cha ghorofa. Chumba hiki ni cha kupendeza zaidi. Milango ya chini na ya juu, imejengwa kwa mbao, ilhali dirisha imejengwa kwa vyuma.

Hili ni darasa. Darasa hili lina viti pamoja na madawati ambapo wanafunzi wanaketi kwenye kiti na kuandika kwenye madawati. Ubao pia uko wenye rangi nyeupe.

Huu ni mlango wa darasa. Mlango huu, ni wa kidato cha moja R ambao umebandikwa kwa mwandiko kwenye mlango upande wa juu.

Hiki ni chuma cha kuekea bendera. Bendera inaweza kuwa ya nchi yetu ya Kenya au bendera inaweza kuwa ya kituo cha polisi au bendera inaweza kuwa ya shule fulani.

Hili ni jumba la makumbusho. Jumba hili kwenye ukuta wamechora wanyama tofauti tofauti wa misitu. Humu ndani mwa jumba hili kuna michongo tofauti tofauti ya wanyama hawa wa porini.

Maua yanatupea mazingira yanakuwa mazuri na yenye urembo. Maua haya yamepandwa mbele la jengo hili na yamefanya jengo hili yakawa ya kupendeza sana.